Muundo wa nyumba kitalu unaonekana wazi ukiwa na fremu ya chuma au mabati na kufunikwa na plastiki nyeupe au neti. Kuna kamba zinazoning'inia kutoka juu.

Mwanamume akiwa amesimama ndani ya chafu yenye mimea mingi. Inaonekana kuwa mimea ya strawberry iliyopandwa katika mfumo wa haidroponiki ya kupanda kwenye mrija au rafu zenye tabaka.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, badala yake inategemea maji yenye virutubisho. Kuna sehemu za mabomba meupe yenye matunda ambao mimea michache midogo imepandwa.

Miche michache ya kijani kibichi yenye majani madogo ikiwa imepandwa kwenye mashimo madogo kwenye muundo weupe ,miche hii inaonekana kuwa na afya njema.

Mimea imepanda kwenye matundu ,au vikombe vidogo, na mfumo huu unaruhusu maji yenye virutubisho kupita chini yake. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu maalum kwa ajili ya kilimo.

Mmea mchanga mwenye majani makubwa ya kijani kibichi, umepandwa kwenye kikombe kidogo jeusi cha plastiki ambacho kimewekwa kwenye bomba jeupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha bomba.

Shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea inaonekana kuwa salad au mboga nyengine za majani. Inakuzwa katika mistari mirefu ya mabomba nyeupe. Mimea imepandwa kwenye matundu au vikombe vidogo.

Mfumo wa kilimo cha maji ambapo mimea kidogo imepandwa kwenye vyombo virefu vilivyopangwa juu ya kila moki moja. Chini ya vyombo hivyo, kuna maji yanayotiririka yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa maji.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics . Inaonekana kuna mimea ya mboga mboga nyingine za majani ikiwa imepandwa kwenye vikapu vidogo vyeusi ambavyo vimeingizwa kwenye bomba mwingine mwa hydroponic . Mizizi mirefu ya mimea inaonekana.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ikionyesha mzizi mirefu nyeupe ya mimea, inaonekana kama mboga za majani ikining'inia ndani ya maji la virutubisho. Majani ya kijani kibichi ya mimea, yanaonekana juu ya muundo wa mbao.

Mfumo wa ukuzaji wa mimea usiotumia udongo, ikilenga miundo ya mizizi ya mimea. Kuna mimea kadhaa inayoonekana ikiwa na mizizi minene yenye nyuzi nyuzi inayoelekea chini.

Mfumo wa kupanda mimea unaotumia vyombo vikubwa vya plastiki vya rangi nyeusi vilivyopangwa kwa mstari. Inaonekana kuwa ni aina fulani ya bustani ya mfumo wa hydroponics .

Shamba kubwa la uyoga ambapo uyoga mwingi wa rangi ya kahawia unakuwa katika mazingira yanayoonekana kudhibitiwa ndani ya jengo. Unawezekana uyoga huo unakua kwenye vitanda au trei za udongo maalum.

Mwanamume amesimama ndani ya chafu enye mimea nyingi, mwanaume huyo amevaa shati la cheki na suruali na anaonekana akishika mimea mrefu wa nyanya.

Nyumba za kitalu zilizojengwa kwenye eneo lenye mteremko. Nyumba hizo za kitalu zina paa nyeupe zinazoashiria matumizi ya plastiki. Zimezungukwa na mimea ya kijani kibichi.

Kuku wengi wadogo wavaitwa vifaranga, wakiwa wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na matandiko ya kahawia. Yanaonekana kuwa vumbi la mbao au pumba.

Manthari nzuri ya mashamba ya chai. Tunaona safu ndefu za mimea ya chai yeney rangi ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye milima. Katikati ya shamba hilo kuna njia ndogo ya udongo mwekundu inayopita katikati ya mimea ya chai.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye mistari mirefu ya mimea midogo inayoonekana kuwa kabichi. Udongo kati ya mistari ya mimea unaonekana kuwa tifu tifu na umetayarishwa vizuri.

Kabeji zimepangwa kwa safu, zikionyesha rangi ya kijani kibichi, na majani makubwa. Na zinaonekana kuwa tayari kuvunwa. Nyuma ya shamba, la kabeji mna safu ya miti, na kwa mbali, milima, au vilima vinaweza kuonekana.

Mifuko kadhaa ya plastiki iliyojaa sehemu ndogo labda maramba ya wabao nyingine ambayo uyoga wa rangi ya kahawia nyeusi unakua kutoka kwake.

Shamba ndogo lililofunikwa na wavu wa kinga. Mbele kuna mimea mingi yenye majani mapana, makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ikiashiria ni mimea inayostawi vizuri.

Shamba ndogo au bustani ilio pangwa kwa mistari, ina onekana kuwa mimea midogo imepandwa kwenye mistari hio. Kinacho vitia ni mfumo wa umwagiliaji maji wa matone.

Shamba pana na mirefu sana safu za mimea zikionyesha hadi upeo wa macho mimea unaonekana kuwa michanga na ya kijana kibichi labda ni mboga nafaka au mazao mingine shambani.

Mmea mchanga, uwezekano mkubwa ni mmea wa tikitiki maji. Mimea mingi mengine ya maji ya uliopandwa kwenye udongo . Kuna ua dogo la manjano linalochipuka karibu na shina.

Ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea ya pilipili hoho, mimea hiyo imeoteshwa kwa mistari mirefu na mengi yao ina matunda ya rangi ya njano yaliyokomaa.

Shamba ikiwa na udongo wenye mimea michanga inayochipuka. Katika sehemu ya kulia kuna miti miwili zilizolala chini; vilitumika kama mipaka au sehemu ya muundo wa bustani.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka yenye mimea michanga ya kijani kibichi. Kati ya mistari ya mimea kuna mifereji midogo iliyojaa maji.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji maji wa matone uliowekwa. Kuna mistari mingi ya mirija midogo ilionekana kwenye udongo mwekundu ukipendeza kwa shamba hili limelimwa.

Sehemu ya shamba ikimwagiliwa maji. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita kwenye udongo na kuna maji yanayotiririka au kunyunyuziwa kutoka kwenye chanzo fulani.

Shamba kubwa Sana na mimea mengi ya kijani kibichi iliopanda katikati mistari mirefu, inaonyesha hadi mbali Sana mimea inaonekana kuwa na majani mengi labda viazi, maharagwe au mazao mengine ya mboga.

Bomba jeusi ambalo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji, bomba hili linaonekana kuwa limewekwa kwa usawa. Chini ya bomba kuna tone moja la maji linaloning'inia na kuondoka.

Shamba lililolimwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari. Kuna mifumo ya umwagiliaji kwa matone inayoonekana huko maji yakitiririka kwenye mabomba meusi na kupitia kwenye udongo.

Kuna bomba la chuma inalopita katikati ya mimea iliyopandwa kwa mistari. Bomba hilo lina kiungo cha kunyunyuzia maji ambacho kinamwaga maji kwa pande zote, yakinyunyuzia mimea iliyozunguka.

Mifumo miwili mikuu ya mabomba inaonekana. Bomba kuu jeupe bomba lenye nene jeupe linaonekana kupita katikati ya shamba. Mabomba meusi madogo kutoka bomba kuu jeupe kuna mabomba meusi madogo yanayopita kando ya safu za mimea.

Mtu, labda mkulima, akinyunyuzia dawa au mbolea kwenye shamba la mimea midogo. Mtu huyo amevaa nguo ya buluu na anaonekana kutumia kifaa cha kunyunyizia maji au kemikali.

Shamba dogo ambapo mimea michanga imepandwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia. Kila mmea unaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliofungwa na bomba dogo mweupe au rangi ya kahawia.

Shamba lenye mimea vichanga ikinyunyuziwa maji kwa pipe refu nyeusi. Iliyolazwa chini, ili kunyunyuzia maji mimea yapate afya.